Ndani ya darasa dogo. Wanafunzi wa jinsia na rika tofauti, wakiwa wanapokea elimu ya watu wazima kutoka kwa mwalimu mtanashati aliyesimama vizuri mbele yao.

Wanafunzi watu wazima wa jamii ya kimasai wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye madirisha makubwa, wakiwa wanajifunza kusoma na kuandika juu ya ubao mweusi.

Mtu mzima mmoja binti mdogo, akiwa ndani ya maktaba iliyopangwa vitabu vizuri vyenye rangi ya kupendeza. Anachagua kitabu kwa ajili ya kujisomea na kujielimisha ili kuongeza uwezo wake binafsi.

Kundi la wanafunzi wanaopata elimu ya watu wazima isiyo rasmi wameketi kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi kila mmoja juu ya dawati lake akiwa anajisomea na wengine wakiandika mambo yake.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu, kuna wanafunzi walioketi kwa makundi. Wanafunzi hawa ni watu wazima ambao wanapata elimu mbalimbali kwa kujadiliana; ili kuongeza maarifa katika maisha yao.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume, mwenye jukumu ya kutoa elimu kwa watu wazima, walioketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo juu ya madawati yao ya mbao, akipita kukagua kazi zao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha lililopakwa rangi ya bluu, wanafunzi wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wamekaa na wengine wamesimama kwa utulivu wakiwa wanajifunza kusoma.

Katika mahafali ya kuwapa elimu ya watu wazima, watu mbalimbali wamesimama mbele wakiwa wanapiga picha ya pamoja, baada ya kupokea cheti kikionyesha kwamba watu hawa wamefaulu.

Kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kila mmoja akiwa amejizatiti kufanya kazi yake kwa kutumia kalamu ya wino na madaftari yaliyopo juu ya meza.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, watu wazima wa rika tofauti wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi inayo wasaidia kwaajili ya kuongeza maarifa katika ufanyaji kazi wao.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha kuna wanafunzi watu wazima walioketi kwa utulivu, huku mmoja wa jinsia ya kike akiwa amenyoosha mkono kanakwamba kuna kitu angependa kuuliza.

Katika sehemu ya chumba kinachotumika kama sehemu ya kuwafundishia wanafunzi watu wazima, jinsi ya kutumia vifaa vya teknolojia aina ya komputa, kundi la wanafunzi wanaendelea na zoezi hilo.

Ndani ya darasa dogo, linalotumika kama maktaba. Wanafunzi watatu, wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume. Wakiwa wanajisomea, kwa kutumia madaftari yaliyopo mbele yao.

Katika sehemu ya darasa iliyopangwa meza na viti vizuri, kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali kwa ajili ya kukuza maarifa.

Katika darasa dogo, watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanaendelea kujisomea kwa kutumia vitabu na madaftari yaliyopo mbele yao juu ya madawati.

Katika jengo lililojengwa vizuri kwa muundo unaopendeza. Kuna kundi la wanafunzi wadogo kwa wakubwa, wakiwa wanapata elimu ya watu wazima, inayowasaidia kwaajili ya kukuza maarifa yao.

Ndani ya darasa iliyoezekwa bati kuna mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa anafundisha wanafunzi watu wazima, jinsi ya kujua kusoma na kuandika kutumia madaftari na vitabu vilivyopo juu ya meza.

Watu wazima wa rika tofauti, wamekaa katika sehemu ya nje chini kwenye mkeka, huku wakiwa wanafundishwa na mwalimu wa jinsia ya kike, aliyesimama mbele yao.

Binti mmoja akiwa amekaa mbele na nyuma yake kukiwa kuna kundi la wanafunzi wengine. Kwa makini na bidii akiwa amejifunza jinsi ya kutumia kompyuta, iliyopo juu ya meza yake mbele yake.

Katika mwendelezo wa kuelimisha watu wazima katika jamii, kundi la watu wameketi ndani ya darasani, mwanga wa kutosha, na kujifunza jinsi ya kutumia kompyuta mpakato zilizopo mbele yao.

Wanafunzi watu wazima wawili wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu ndani ya maktaba yenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajisomea kwa kutumia vitabu na kompyuta.

Watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa linalotumika kwajili ya kujifunza jinsi ya kutumia kompyuta, you have wakiwa wanaongeza uwezo wao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, mwalimu anawasomea wanafunzi wake vijana na watu wazima, walioketi kwa utulivu wakifuatisha kile anachosoma mwalimu kwenye madaftari yao.

Mabinti watatu wa rika sawa, wakiwa wameketi kwa utulivu wakifundishwa na kuelimishwa juu ya mambo mbalimbali, kwa ajili ya kuongeza ujuzi na maarifa ilikuongeza uwezo wao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, watu wazima wanesimama wakiwa wanasikiliza kwa makini mwalimu aliepo mbele yao, anaewafundisha na kuwaelimisha kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wawili wa elimu isiyokuwa rasmi wameketi kwa utulivu, huku moja akiwa anamwelekeza mwenzake jinsi ya kusoma kitabu kikubwa kilichopo mbele ya meza yao.

Mwalimu wa jinsia ya kike amesimama ndani ya darasa linalotoa elimu kwa watu wazima, akiwafundisha wanafunzi wake walioketi kwa utulivu juu ya viti na meza vilivyopangwa vizuri.

Ndani ya darasa kubwa kiasi wanafunzi vijana wa jinsia ya kike na kiume; wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao, wakiwa wanafundishwa na walimu mtanashati aliyesimama nyuma yao.

Katika darasa dogo lililopakwa rangi ya kijani ukutani, mwalimu aliyevalia fulana nyeupe anawaelekeza wanafunzi watu wazima walioketi juu ya viti vya plastiki, kwa ajili ya kuongeza maarifa yao.

Ndani ya darasa wanafunzi wa rika tofauti watu wazima na watoto, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea kwa kutumia vitabu na kompyuta mpakato

Wakina mama na wadada watatu wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza mmoja wao anayewafundisha kusoma na kuandika, juu ya makaratasi meupe yaliyopo mezani.

Katika sehemu ya darasa, watu wazima vijana wa kiume, wamesimama wakiwa wanaelekezana na kupeana elimu juu ya mambo mbalimbali walio yaandika juu ya karatasi jeupe lililo bandikwa ukutani.

Katika sehemu ndogo ya chumba watu wazima wa rika tofauti wameketi vizuri juu ya viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali kukuza maarifa yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wameketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao wa jinsia ya kike aliyesimama anaewafundisha.

Katika sehemu ya darasa yenye mwanga wa kutosha. Kuna kundi dogo la wanafunzi, watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume. Wakiwa wanaelimishana juu ya mambo mbalimbali ili kukuza ujuzi.

Katika sehemu yenye uwazi mkubwa, watu wazima wawili wa jinsia ya kiume wamesimama kwa ukakamavu wakiwa wanajadiliana kitu kutoka kwenye kitabu, kilichoshikwa na mmoja wao kwa ajili ya kuongeza ujuzi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike watatu, kwa tabasamu wanaendelea kujifunza jinsi ya kusoma na kuandika, maneno mbalimbali ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha.

Katika sehemu ya chumba kinachotumika kuhifadhi kompyuta na kufundishia watu wazima jinsi ya kuzitumia na kujifunza programu zake mbalimbali, kwa usimamizi wa mwalimu aliyesimama.

Katika darasa lililopangwa madawati vizuri wanafunzi wa jinsia ya kiume na kike, wameketi kwa utulivu wakiwa wanafanya mitihani yao wengi wao wakiwa wametulia na kufikiria nini cha kuandika.

Katika darasa dogo wakina mama wanne, wameketi kwa utulivu huku mmoja wao akiwa amesimama, akiwa anatumia ubao wenye rangi nyeusi, ulioandikwa kwa chaki nyeupe kuelekeza wenzake.

Mwalimu akiwa anaelekeza wanafunzi wake wawili mmoja akiwa amesimama na mwingine ameketi, jinsi ya kutumia kompyuta yenye rangi nyeusi iliyopo mbele yao, itakayo wasaidia kutatua shida zao.

Katika darasa dogo wanafunzi watatu wote wa jinsia ya kike, wakiwa wamevua baraza kwa makini wanavyofundishwa na mwalimu ili kuongeza maarifa na uwezo wao.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike mwenye tabasamu kubwa, amesimama katikati ya darasa yenye mwanga wa kutosha, huku mkononi mwake akiwa ameshikilia kompyuta mpakato, akijifunza kutumia kompyuta hiyo.

Watu wazima wachache wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, iliyopangwa kwa madawati ya mbao kwa mpangilio unaopendeza wanapata elimu ya watu wazima inayowasaidia kutatua changamoto mbalimbali katika jamii.

Ndani ya darasa lenye mwanga mweupe, wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wameketi wakiandika yale wanayo fundishwa na mwalimu aliye simama katikati yao akisoma kwa sauti

Wakina dada na wakina mama wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, wakiwa wamekalia viti na meza za mbao, wakisikiliza kwa makini wanachofundishwa na mwalimu aliopo mbele yao.

Watu wazima wanaume kwa wanawake wa rika tofauti wameketi kwa utulivu katika viti. Mbele yao kukiwa kuna kompyuta zenye rangi nyeupe wakiwa wanajifunza jinsi ya kuitumia.

Mama mtu mzima mmoja akiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kwa furaha ameshikilia cheti cha kuhitimu baada ya kupata mafunzo rasmi ya watu wazima kutoka katika taasisi hii.

Kundi la wanafunzi watu wazima wa jinsia tofauti na rika mbalimbali, wamesimama ndani ya darasa wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Mwanafunzi mtu mzima, anayepokea elimu isiyo rasmi kwa ajili ya kufundisha watu wazima, akiwa anasoma kitabu na kuandika yale ambayo anataka asiyasahau kwenye daftari kupitia kalamu iliyopo mkononi mwake.

Katika sehemu ya darasa dogo wanafunzi mbalimbali wameketi kwa utulivu, wakiwa wanafundishwa kwa kupata elimu ya watu wazima ndani ya darasa lenye mwanga kutosha, wamejipatia mafundisho kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Katika sehemu ya wazi yenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, watu wawili wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali waliyofundishwa kutoka darasani.

Katika sehemu ya darasa dogo wanafunzi wawili vijana wameketi kwa utulivu wakiwa wanaelekezana mambo mbalimbali Kwa kutumia kitabu kilichopo mezani.

Katika muendelezo wa utoaji elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, kundi la watu wameketi kwa utulivu katika sehemu ya darasa wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Kundi dogo la watu wa rika tofauti walio jistiri vizuri, wameketi katika meza na wengine wamesimama, wakiwa wanamsikiliza mmoja wao aliye simama mbele yao akiwaelekeza jambo.

Katika sehemu ya darasa dogo, lenye mwanga wa kutosha. Kundi kubwa la vijana wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa muundo wa mduara, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali yaliyopo juu ya makaratasi yaliyopo kwenye meza.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga hafifu kundi kubwa la wanafunzi watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi huku mmoja wapo akiwa amenyoosha mkono kanakwamba kuna kitu anataka kuuliza.

Ndani ya ukumbi mdogo uliopakwa rangi nzuri zinazovutia, kuna kundi la watu wazima waliosimama mbele kwa mstari, huku kila mmoja ameshika cheti mkononi cha kuhitimu masomo baada ya kuwekeza bidii.

Ndani ya darasa lenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha na hewa safi, kuna kundi la watu wazima wanaopata elimu kutoka kwa mwalimu aliyeko mbele yao, wameketi kwa utulivu na sasa wanapiga makofi kutokana na yale waliyofundishwa.

Katika darasa dogo lililopambwa kwa rangi zinazopendeza, kuna vijana watatu wa rika sawa watu wazima, wanaofundishwa jinsi ya kutumia kompyuta na programu zake zilizopo mbele yao.

Katika sehemu ya darasa mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume, akiwa amesimama anawaelekeza wanafunzi walioketi, kwa kutumia kalamu ya rangi ya bluu na makaratasi meupe.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, mwanafunzi mmoja akiwa anapokea elimu isiyo rasmi itakayomsaidia, kwa ajili ya kuongeza maarifa na kujua kusoma na kuandika, kwa ajili ya ajira ya baadaye.

Watu waalika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wanaelimishwa na mwanamama mmoja aliyesimama, kwa kutumia kompyuta mpakato.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume watu wazima, wamechumaa ndani ya ukumbi. Wakiwa wanaandaa kazi yao wanaoenda kuiwasilisha mbele ya wenzao ili kuwaelimisha walichojifunza.

Ndani ya darasa mwanamke mmoja wa jamii ya kimasai akiwa amesimama, akiwaelekeza wenzake jinsi ya kusoma maneno yaliyoandikwa juu ya ubao mweusi.

Ndani ya darasa kubwa kiasi, wanafunzi wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu wakiwa wanafanya mitihani yao. Nyuma ya darasa hili kuna kompyuta mbalimbali zinazotumika kuwaelimisha.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike akiwa ametabasamu na amesimama katikati ya darasa kubwa, huku mkononi mwake ameshika kompyuta mpakato anayoitumia kwa ajili ya kujisomea na kuongeza maarifa.

Wanawake watatu wakiwa wameketi katika sehemu ndogo ya chumba, wakitumia penseli kujisomea na kujadiliana mambo mbalimbali yanayopatikana juu ya vitabu meupe na makaratasi myeupe.

Katika sehemu ya wazi yenye miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi inayotoa kivuli kundi kubwa la watu wazima wa rika tofauti wanaelimishwa na mwalimu aliyesimama katikati yao.

Katika sehemu ndogo ya darasa kuna watu watatu (wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume) anayewafundisha jinsi ya kusoma kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Ndani ya darasa lililopakwa rangi nyeupe. Kundi la wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu mbele ya meza zao wakiwa wanatumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, watu wazima wameketi kwa utulivu mbele ya meza iliyopangwa vizuri, wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali na kupeana elimu kwa ajili ya kuongeza maarifa na ujuzi wao.

Mtu mzima mmoja mwanafunzi wa jinsia ya kike ameketi kwa utulivu huku nyuma yake kukikuwa kuna kundi jingine la wanafunzi. Wakiwa wanajifunza jinsi ya kutumia kompyuta zenye rangi nyeusi zilizopo mbele yao.

Katika sehemu ya darasa mabinti wa rika tofauti watu wazima kwa watoto, wakiwa wanajifunza kwa vitendo, jinsi ya kushona kwa mikono vitambaa mbalimbali kwa kutumia uzi na sindano.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi vijana watu wazima kidogo waliovalia sare wanafundishwa kwa vitendo jinsi ya kutengeneza mashine mbalimbali.

Ndani ya sehemu ya darasa kuna wanafunzi wa kiume, wakiwa wanajadiliana kwa furaha mambo mbalimbali na mengine, yakiwa yameandikwa juu ya karatasi jeupe iliyobadikwa vizuri juu ya ukuta.

Mama mmoja wa jamii ya kimasai akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi kwa tabasamu akiwa anasoma maneno yaliyoandikwa kwa chaki nyeupe juu ya ubao huo.

Katika hema lililofungwa vizuri, mtaalamu wa afya wa jinsia ya kike amesimama akiwapa elimu wakina mama watu wazima walioketi kwa utulivu huku wakiwa wamebebelea watoto wao.

Katika sehemu ya darasa, wanafunzi wawili wa jinsia ya kike kwa furaha wanaendelea kujifunza kutumia programu za kompyuta mpakato kwa kupitia usaidizi wa mwalimu aliyesimama.

Ndani ya darasa lililopambwa kwa rangi za kijani na bluu kundi la watu wazima wamesimama kwa mstari, kila mmoja akiwa ameshika cheti cha kuhitimu baada ya kupata mafunzo kutoka kwa walimu wao.

Katika ukumbi mkubwa unaotumika kama darasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi jinsi yakutumia kompyuta, kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu wakiwa wanaelekezwa na mwalimu wa jinsia ya kike.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike aliyesimama kwa tabasamu katikati ya darasa akiwa ameshikilia mkononi kompyuta mpakato inayomsaidia kuongeza uwezo na maarifa yake.

Vijana watu wazima wenye rika sawa, wameketi kwa utulivu nje ya makazi wakiwa wamekalia viti vilivyopangwa vizuri, wanajadiliana mambo mbalimbali ili kuongezeana maarifa kwa ajili ya kutatua matatizo hayo.

Katika sehemu ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kundi la vijana wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu wakiwa wanafanya mitihani yao, baada ya kupewa elimu katika chumba hiki.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, watu wazima wa lika tofauti wameketi kwa utulivu akiwepo mwanamke na mwanaume, wanaoelekezana jinsi ya kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Ndani ya ukumbi wenye mwanga hafifu watu wazima mbalimbali wameketi kwa utulivu, wakiwa wanapewa elimu na mwalimu aliyesimama mbele yao anaetumia skrini ya kisasa kuwapa huduma.

Mwalimu na mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume, wameketi kwa utulivu katika sehemu ndogo ya darasa. Mwalimu akiwa anafundisha kusoma mwanafunzi huyo kwa kutumia kitabu kikubwa na madaftari yaliyopo mbele yao.

Watu watatu wa rika tofauti, wanaume na vijana, wakiwa wanajifunza kuandika vitu mbalimbali kwa kutumia kalamu za wino wa bluu; juu ya makaratasi meupe yaliyoko juu ya meza.

Mwalimu wa jinsia ya kike, amesimama akiwa anawafundisha wanafunzi wake watu wazima, jinsi ya kutumia kompyuta zenye rangi nyeusi zilizopo juu ya madawati yao.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi watu wazima na vijana, wakiwa wameketi baada ya kufundishwa; sasa wanajisomea na darasa hili lina mwanga kutosha kupitia madirisha makubwa.

Katika chumba, wakina mama waliobebelea watoto wao wameketi kwa utulivu, wakiwa wanaelimishwa na mtaalamu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi watatu watu wazima, wakiwa wameketi kwa utulivu katika sehemu ya darasa juu ya viti na mbele yao kuna meza iliyojaa makaratasi mbalimbali mfano wa mitihani.

Katika sehemu ya chumba kinachotumika na mafundi cherehani kufanya kazi zao, kuna wanafunzi wa jinsia ya kike wanaofundishwa jinsi ya kukata, kupima kitambaa kabla ya kukishona.

Ndani ya sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa la kuelimishia watu wazima, watu wazima watano wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsubiri mwalimu aingie na kutumia ubao mweupe kuwafundisha.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha mwanafunzi mtu mzima mmoja amesimama na wengine wameketi, wakiwa wanaongea na Walimu walioketi kwa utulivu mbele yao jinsi ya kutatua matatizo.

Katika maeneo ya vijijini mtu mzima mmoja wa jinsia ya kike aliyejitandaza kanga vizuri ameketi kwa utulivu mbele ya pikipiki akiwa anajifunza kusoma kwa kutumia kitabu cha watoto kilichopo mbele yake.

Watu wazima watano wakiwa wamesimama mbele ya ukumbi mdogo uliopakwa rangi za kupendeza, mikononi mwao wameshika vyeti vya kuhitimu ambavyo vinaashiria kwamba tayari wamepata mafunzo na wameelewa vizuri.

Katika sehemu ya darasa dogo, kuna wanafunzi watatu watu wazima wa jinsia ya kike wanaosikiliza kwa makini yale ambayo wanayofundishwa. Hii ni kwa ajili ya kuongeza maarifa na ujuzi wao binafsi.

Kundi la watu wazima wa jinsia tofauti na rika mbalimbali wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, wakiwa wanasikiliza kwa makini anachofundisha mwalimu aliyesimama mbele ya ubao moja.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha na vifaa vya kisasa , wanafunzi wa rika tofauti wameketi kwa utulivu ,huku mbele yao kukiwa kuna waalimu mbalimbali wanaowaelekeza mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa makundi juu ya viti vya plastiki wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa la kutoa elimu kwa watu wazima, kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu juu ya madawati yao ya mbao, huku mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa anapita na kuhakikisha kwamba wameelewa.

Watoto wa vijana na watu wazima ,wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafufu, kwa makini wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, mbele ya ubao mweusi.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kinachotumika kama maabara, kundi la watu wa jinsia tofauti wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele ya ubao mweupe.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa ulimwengu wa kutosha, kuna kundi kubwa na watu wazima walioketi kwa utulivu, wakiwa wanasikiliza elimu wanayopewa na mtu aliyepo mbele yao.

Mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi, mkononi ameshikilia kamba na mpira mdogo wa mfuko, akiwa anawafundisha wanafunzi jinsi ya kutengeneza mpira huo kwa kutumia vifaa.

Ndani ya darasa kubwa kiasi, kundi kubwa la watu wazima wa rika tofauti wameketi kwa utulivu wakiwa wanapiga makofi baada ya kipindi kuisha na kuelimishwa mambo mbalimbali.

Wadada watatu wa jinsia ya kike waliovalia nguo za kupendeza, wakiwa wanaelimishana kwa kutumia vitabu na makaratasi yaliyopo juu ya meza na wanaandika kwa kutumia penseli yale ambao wanajifunza.

Katika sehemu ya darasa wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea kwajili ya kupata elimu ya watu wazima na kuongezea maarifa mbalimbali yanayozidisha ujuzi.

Katika sehemu ya darasa watu wazima wawili wa jinsia ya kike kwa tabasamu wameketi wakiwa wanafurahia baada ya kujua kutumia kompyuta mpakato iliyopo mbele yao kwa usaidizi wa mwalimu.

Wakina mama waliovalia nguo vizuri zilizoshonwa kwa vitenge vya rangi mbalimbali. Wakiwa wanafundishwa ili wapate elimu kwa ajili ya kuongeza maarifa. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu mmoja aliyesimama mbele yao pembezoni mwa bwawa, mweusi.

Wahitimu wa elimu ya watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wamesimama kwa ajili ya picha pamoja, huku wamevalia majoho yenye rangi nyeusi yanayoambatana na kofia zake.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume akiwa amesimama na kuwaelekeza wanafunzi wa rika tofauti wakubwa kwa wadogo; jinsi ya kutengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mbao.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike, mmoja akiwa anajisomea kutumia kitabu na mwingine, akiwa anampa msaada wa kusoma maneno magumu magumu yanayopatikana kwenye karatasi ya kitabu hicho.

Watu wazima wa jinsia ya kiume, wakiwa wamekaa kwa mduara wakifundishana maarifa mbalimbali kwaajili ya kuongeza ujuzi nakutatua vitu mbalimbali kwenye jamii.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, wameketi kuu utulivu mkubwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wakiwa wanajisomea baada ya kufundishwa na mwalimu.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la wanafunzi wakubwa kwa vijana. Wakiwa wanaandika jambo juu ya karatasi nyeupe kwa karamu ya wino ili kujiridhisha.

Kundi la vijana wamesimama katika sehemu ya chumba kwa furaha wakiwa wanajadilia na kuelimishana, juu ya mambo mbalimbali na wanatumia usaidizi wa karatasi nyeuspe iliyobandikwa ukutani.

Ndani ya darasa dogo kuna wanafunzi wachache walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutumia uzi na sindano kushona aina mbalimbali za vitambaa.

Wanafunzi watatu watu wazima, wawili wakiwa jinsia ya kike na mmoja jinsi ya kiume wakiwa wanaangalia jambo linalopatikana kwenye kompyuta mpakato, kwa ajili ya kujiongezea elimu na ujuzi.

Ndani ya darasa dogo lenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga, wakina mama wachache wameketi kwa utulivu juu ya mabenchi ya mbao huku mkononi wameshikilia watoto wao wanapata mafunzo kutoka kwa mtaalamu wa afya aliesimama mbele yao.

Ndani ya darasa dogo sana lenye mwanga wa kutosha kundi la watu wazima wanaopokea elimu isiyo rasmi wameketi kwa utulivu, wakiwa wana subiri mwalimu aingie na kuwapa mafunzo.

Kundi la watu wazima wakiwa wanajibizana ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa muundo mzuri wakiwa wanapeana taarifa mbalimbali zinazosaidia kukuza uwezo wao.

Katika sehemu ya wazi wanafunzi wanne vijana wakiwa wanapata elimu ya vitendo ya kutengeneza vifaa na mashine mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza.

Nani ya darasa mwalimu akisimama mbele ya wanafunzi wake vijana kwa watoto. Akiwa anawafundisha kwa kutumia sauti. Ndani ya darasa hili kuna vitabu vilivyopangwa vizuri.

Mtu mzima mmoja wa jinsia ya kiume, ameketi kwa utulivu ndani ya maktaba kubwa iliyopangwa vitabu mbalimbali kwenye rafu, akiwa anajisomea kitabu kilichopo mbele yake na kujielimisha.

Watu wazima wa rika tofauti, na jinsia ya kike na kiume, wengine wameketi na wengine wamesimama ndani ya darasa dogo, wakiwa wanatumia vifaa mbalimbali kama, vile kompyuta na madaftari.

Vijana wanne wa jinsia ya kiume wamesimama katika sehemu ya chumba kilichopambwa na maziwa, wakiwa wanaelemishana juu ya mambo mbalimbali yaliyoandikwa juu ya karatasi nyeupe na kubandikwa ukutani.

Katika sehemu ya darasa kubwa, kundi kubwa la jinsia ya kike, watu wazima na wengine watoto, wakiwa wanapata mafunzo ya vitendo ya jinsi ya kushona vitambaa mbalimbali.

Kundi kubwa la watu wazima wanaofundishwa na kupata elimu yao ndani ya darasa dogo lililopakwa rangi inayopendeza kwa makini wanaandika wanachofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato na makaratasi yaliyoko juu ya meza.

Ndani ya ukumbi mdogo wenye mwanga wa kutosha, kuna kundi dogo la wakina mama waliobebelea watoto wao, wakiwa wanaelimishwa na mtaalamu wa afya aliyesimama mbele akiwapa elimu ya afya watoto.

Ndani ya darasa kubwa kiasi lenye mwanga hafifu, ambalo linatumika kama maabara. Kundi la watu wazima wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayewaelimisha aliyesimama mbele yao.

Wakina mama na binti watatu watu wazima wameketi juu ya viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu na nyeupe, wakiwa wanajadiliana mbele ya ubao mweusi ulioandikwa na chaki nyeupe.

Katika chumba cha kompyuta, wanafunzi wa rika tofauti ikiwemo wa jinsia ya kike na kiume, wengine wameketi na wengine wamesimama na kuinama wakiwa wanajifunza jinsi kompyuta inavyofanya kazi.

Katika sehemu ya ukumbi yenye mwanga wa kutosha, wanafunzi watu wazima wameketi kwa utulivu kwa makundimakundi, wengine wakiwa wanajisomea na wengine wakijadiliana mambo mbalimbali.

Katika upande wa darasa mwishoni wanafunzi wa jinsia ya kike wenye umri, wameketi kwa utulivu wanaelimishwa jinsi ya kushona kwa kutumia uzi, sindano na vitambaa mbalimbali.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, mwanafunzi mmoja jinsia ya kike, mtu mzima, amenyoosha mkono kana kwamba kuna kitu anataka kuuliza; huku nyuma yake wanafunzi wengine wakiwa wameketi kwa utulivu.

Vijana wawili wanafunzi watu wazima wakiwa ndani ya darasa, moja akiwa ameandika kwenye karatasi na mwingine ubaoni kwa kutumia kalamu ya wino ya rangi ya bluu na nyekundu kwa ajili ya kuelimishana.

Ndani ya darasa kuna mwanafunzi mtu mzima aliyekaa mbele na nyuma yake kuna wengine, wakiwa wanaendelea kujisomea kupitia penseli na karatasi zilizopo juu ya madawati.

Katika sehemu ya chumba kinacho tumika kama darasa, watu watatu wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja, ambae anawaelekeza wenzake jinsi ya kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Katika darasa lililojengwea kwa tofali za kuchoma zenye rangi nyekundu ,kundi la watu wazima ,wanaofundishwa na mwalimu wa jinsia nya kiume , aliesimama mbele yao ,wameketi kwa utulivu wakimsikiliza.

Wanafunzi wawili vijana watu wazima kidogo wakiwa wanajifunza kusoma kwa kupitia kitabu kikubwa kilichopo juu ya meza kwa bidii kubwa sana.

Ndani ya darasa dogo wakina mama na wakina baba na vijana wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao, tayari kwa ajili ya kupata elimu ya watu wazima; elimu ambayo sio rasmi ila itawasaidia kujua kusoma na kuandika.

Mwanafunzi mtu mzima na mwalimu wake wote wa jinsia ya kiume, wakiwa wameketi huku mwalimu akimwelekeza mwanafunzi juu ya mambo mbalimbali yanayo someka kwenye kitabu kikubwa kilichopo mezani.

Mwanafunzi mtu mzima mmoja anaepata elimu ya watu wazima akiwa amebeba mtoto wake mgongoni, anafundishwa kusoma maneno mbalimbali yaliyoandikwa vizuri juu ya makaratasi meupe, yaliyobandikwa ubaoni.

Katika ukumbi mkubwa wenye mwanga hafifu kundi la watu wazima wanaopata elimu wameketi kwa utulivu huko wakivalia sare zenye rangi nyekundu kwa makini wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia skrini ya kisasa.

Kundi kubwa la watu wazima wanaopata elimu kwa ajili ya watu wazima wameketi kwa utulivu kwenye darasa lenye mwanga wa kutosha, watu wazima hao wa lika tofauti jinsia ya kike na kiume wanapata elimu ili kuongeza maarifa.

Mwalimu mmoja kijana akiwa anawapa maelekezo wanafunzi wake katika sehemu ya wazi, jinsi ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya samani kwa kutumia mbao anawapa elimu hii watu wazima hawa iliiwasaidie katika kujiajiri.

Ndani ya kipande cha darasa vijana watatu wenye rika sawa, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali ili kuelimishana na kuongezeana maarifa.

Katika sehemu ya darasa dogo, kuna wanafunzi wa jinsia ya kike wawili, wanaotabasamu baada ya kujua kutumia programu mbalimbali za kompyuta mpakato, kwa usaidizi wa mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu, kundi kubwa la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu wakiwa wanaandika kwa bidii yale wanayo fundishwa na mwalimu aliye simama mbele yao.

Kundi la watu wazima wa jamii ya kimasai, wakiwa ndani ya darasa dogo lenye madirisha makubwa, wameketi kwa utulivu wakijifunza kusoma na kuandika kupitia ubao, mdogo walizoshika mkononi.

Mwanafunzi mmoja kijana mtu mzima akiwa anapokea cheti cha kuhitimu, kutoka kwa walimu wake waliovalia suti. Amepata cheti hiki baada ya kujifunza kwa bidii.

Ndani ya darasa dogo watu wazima wameketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mwenzao anayewaelekeza jinsi ya kufanya na kuandika mambo mbalimbali.

Katika sehemu kubwa yenye uwazi wanafunzi wengi wameketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana na kujisomea kwa kutumia madaktari na kalamu zilizopo juu ya madawati yao.

Ndani ya darasa lililotundikwa ramani nzuri ya kupendeza kuna watu wazima wawili wote wakiwa wanawake, huku mmoja akiwa anamuelekeza mwenzake jinsi ya kusoma kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza.

Watu wazima wa rika tofauti waliovalia fulana za rangi nyeupe, wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba kinachotumika kama darasa wakipokea elimu.

Katika sehemu ya ukumbi unaotumika kama darasa la kujifunzia, kundi kubwa la watu wazima wameketi kwa utulivu kwenye meza iliyopangwa vizuri wakiwa wanaelimishana mambo mbalimbali.

Katika sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa watu watatu vijana wa jinsia ya kiume wameketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana jambo walilotoka kufundishwa kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Ndani ya darasa dogo Kuna kundi kubwa la wanafunzi watu wazima wenye rika sawa, wakiwa wameketi na wengine wamesimama. Wakijadiliana na kuelimishana juu ya mambo mbalimbali ili kuweza kuongeza uwezo binafsi.

Kundi la vijana wadogo wakiwa wameketi wakielimishana kuhusu mambo mbalimbali ya kijamii yanayowazunguka. Wameketi juu ya viti vilivyopangwa vizuri katika sehemu ya nje.

Ndani ya darasa, watu wazima na binti mmoja wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali mbele ya ubao mweusi ulioandikwa vizuri kwa kutumia chaki nyeupe.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, watu watatu wakiwemo wanawake wawili na kijana mmoja anaye wafundisha wenzake jinsi ya kutumia programu mbalimbali zinazo patikana kwenye kompyuta mpakato.

Mdada mmoja mwenye tabasamu zuri na mtanashati akiwa amesimama ndani ya darasa huku mkononi ameshikilia kompyuta mpakato akiwa anaendelea kujifunza mambo mbalimbali .

Katika sehemu ya darasa mwalimu wa jinsia ya kiume mtanashati akiwa amesimama anawaelekezwa wanafunzi wake, wakiwemo warika tofauti na wamama wanaopata elimu ya watu wazima ndani ya darasa hili.

Kundi kubwa sana la watu wazima, wa rika tofauti na watu wanaojisomea kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya madawati hayo ya mbao. Wameketi kwa utulivu wakipata elimu hiyo kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Kundi dogo la wanafunzi walioketi katika darasa, wakiwa wanajisomea wakimsubiri mwalimu aingie, ili atumie ubao mweupe uliopo mbele yao, kuwaelekeza mambo mbalimbali.

Darasa kubwa kiasi lililojengwa vizuri kwa tofali za kuchoma, huku wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wanapokea elimu hii isiyo rasmi, kwaajili ya kuongeza elimu katika vichwa vyao.

Katika sehemu ya chumba kinacho tumika kama darasa, kuna kundi la vijana na watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamesimama na wengine wamekaa , wakielimishana kwa kutumia kompyuta mpakato.

Katika sehemu ya wazi kuna kundi la wanawake watatu wanaoendelea kujifunza kwa vitendo jinsi ya kushona na kutumia cherehani kwa kupeana elimu isiyo rasmi ili kujisaidia kwenye ajira.

Ndani ya darasa dogo, kuna watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wenye umri tofautitofauti. Wameketi kwa utulivu, wakiwa wanasubiri mwalimu aingie, na kuelimisha kuhusu mambo mbalimbali na kuongezea maarifa.

Ndani ya darasa kubwa sana, lenye mwanga hafifu. Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa furaha juu ya viti vyekundu. Huku mmojawapo akiwa amenyoosha mkono, kana kwamba kuna jambo la kuzungumza.

Ndani ya darasa dogo, wadada watatu wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea makaratasi yaliyopo juu ya meza na wanatumia kalamu kuandika mambo ambayo wanagependa kuyakumbuka.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume wa elimu isiyorasmi ya watu wazima, ameketi kwa utulivu akiwa anajifunza kuandika kwa kutumia penseli na karatasi zilizopo juu ya meza yake.

Mtu mzima mmoja wa jinsia ya kike kwa karibu, ameketi kwa utulivu na kwa bidii anaandika mambo mbalimbali anayoyaona, kwenye kitabu kilichopo juu ya meza yake.

Wanafunzi watu wazima wawili vijana wakiwa wanasoma kitabu kilichopo juu ya meza, wanajadiliana kwa ajili ya kuongeza uwezo wao wa kielimu na maarifa.

Vijana watatu wa rika sawa wa jinsia ya kiume watanashati, wameketi kwa utulivu katika sehemu ya chumba, wakiwa wanaelimishana mambo mbalimbali ili kuongezeana maarifa na uelewa.

Mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa amesimama mbele ya wanafunzi watu wazima wanaopata elimu isiyo rasmi na kuwafundisha jinsi ya kusoma na kuandika kwa kutumia karatasi nyeupe zilizopo juu ya madawati.

Ndani ya darasa lenye mwanga, kuna kundi la kina mama wa kimasai wakiwa wameketi juu ya viti vya plastiki wanajifunza kuandika kutumia ubao wenye rangi nyeusi.

Watu wazima wa jinsia ya kike wamekaa kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa dogo wakiwa wanajadiliana, huku mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia vazi la suti akiwa anawasimamia.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wawili wa elimu isiyo rasmi, wakiwa wanaandaa kazi yao ya mikono kwa ajili ya kuiwasilisha mbele ya wanafunzi wenzao walioketi kwa utulivu juu ya viti vyekundu.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu wa watu wazima. Mabinti watatu wameketi kistaarabu wakiwa wanasikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa na mwalimu aliyepo mbele yao.

Vijana wa jinsia ya kiume wanne, wakiwa wamesimama katika sehemu ya uwazi, wanafundishana kwa vitendo jinsi ya kutengeneza vifaa mbalimbali ikiwemo kompyuta mpakato zilizoko juu ya meza.

Ndani ya darasa mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele kuongoa darasa ameshikilia kamba na mpira, akiwa anatoa elimu isiyo rasmi ya jinsi ya kutengeneza mpira kwa kutumia vifaa alivyovishika.

Ndani ya darasa dogo kuna wanafunzi watano wameketi kwa utulivu wanafunzi hawa ni watu wazima wanaosubiri mwalimu aingie na kuanza kuelimisha juu ya mambo mbalimbali ili waongeze na maarifa.

Wanafunzi watatu wa jinsia ya kike, wameketi kwa utulivu wakiwa wanafundishana jinsi ya kusoma kitabu kilichopo juu ya meza, kwa kutumia kalamu walizozishika mkononi.

Wanafunzi wawili watu wazima, na mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume, akiwa anamwelekeza wanafunzi wake jinsi ya kusoma kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza ya mbao.

Katika sehemu ndogo ya darasa kijana na mzee mmoja jinsi ya kike, walioketi kwa utulivu wakimsikiliza mzee huyo ambaye ni mwalimu, anayewajulisha kuhusiana na mambo mbalimbali ili kuongeza maarifa yao.

Mtu mmoja mwanafunzi mtu mzima mtanashati, amesimama ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha akiwa anatoa maelekezo mbalimbali mbele ya walimu wake na wanafunzi walioketi kwa ajili ya kuelimishwa.

Ndani ya kumbi dogo linalotumika kama darasa lenye mwanga hafifu. Kundi la wanafunzi wameketi wanaojadiliana na wengine wakiwa wanajisomea. Wanafunzi hawa ni watu wazima wanaopata elimu kwa ajili ya kukuza maarifa yao.

Wanawake wawili wa rika tofauti mtu mzima na binti wakiwa wameketi, mmoja akiwa anamfundisha mwenzake jinsi ya kusoma vitabu vilivyopo juu ya meza.

Watu wawili wa jinsia ya kike ila rika tofauti. Kwa furaha wameketi chini, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali, kupitia vitabu vilivyopo juu ya meza zao.

Wanafunzi watatu wa jinsia ya kike, wanawake, wanajadiliana mambo mbalimbali wanayoyasoma juu ya kitabu baada ya kupata elimu. Wameshikilia penseli inayosaidia kuorodhesha yale ambayo wanataka wayakumbuke.

Ndani ya darasa kubwa la kisasa ambalo linatumika kwa ajili ya mafunzo kundi la vijana wenye rika sawa, wakiwa wanapata mafunzo ya vitendo yanayowafaa kwa kazi mbalimbali za kiufundi na kukuza uwezo binafsi.

Katika sehemu ya darasa, watu wazima watatu wa jinsia ya kike na kiume kwa furaha wanajadiliana na kufundishana kusoma na kuandika huku mezani kukiwa kuna karatasi na kalamu.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu, wanafunzi wanaopokea elimu isiyo rasmi wameketi kwa utulivu huku mwalimu wa kike aliyevalia mavazi ya kitenge akiwa anawaelekeza.

Ndani ya darasa lililo ezekwa kwa bati na kutengenezwa kwa matofali ya kuchoma yenye rangi nyekundu, mwalimu wa watu wazima wa jinsia ya kiume amesimama mbele yao akiwa anaelekeza mambo mbalimbali yanayo someka kwenye karatasi nyeupe.

Katika sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa. Kundi la watu wazima wanaopata elimu isiyo rasmi, wakiwa wamesimama wakijifunza kwa vitendo kwa ajili ya kuongeza maarifa katika jambo hili.

Ndani ya darasa dogo lililopakwa rangi ya kupendeza, kundi dogo la wanafunzi wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliesimama mbele yao, akifundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Kundi kubwa la watu wa rika tofauti wakubwa kwa wadogo. Wameketi juu ya nyasi katika sehemu ya wazi yenye vivuli vya miti mirefu. Wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama katikati yao.

Katika sehemu ya wazi karibu na makazi ya watu, kundi dogo la watu wazima wameketi kwa utulivu juu ya mkeka katika sehemu ya nje. Wakiwa wanapata elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwanamke mmoja aliyesimama mbele yao.

Katika sehemu ya darasa dogo kuna kundi la watu wazima waliovalia mavazi ya kiislamu, wakiwa wanaelimishwa na mwalimu mmoja aliyesimama akiwaelekeza kwa kutumia mikono na sauti.

Watu wazima wanne wa jinsia ya kike na kiume, watatu wa kiume wakiwa wameketi na mwalimu wa kike akiwa anawaelekeza jinsi ya kutumia vitu mbalimbali kwenye kompyuta mpakato iliyopo mbele yao.

Wanawake watatu walio suka kwa kupendeza, wanapata elimu ya watu wazima ndani ya darasa dogo, wakiwa wanaandika yale waliyo fundishwa na mwalimu juu ya makaratasi meupe yanayo fanana na mtihani.

Mwanafunzi mmoja mtu mzima ameketi katika sehemu ya darasa, akiwa anajifunza kusoma kuandika kwa kutumia penseli, daftari na kitabu kilichopo juu ya meza ya mbao.

Mwanamke mmoja mtu mzima mwanafunzi anaetokea jamii ya kimasai akiwa amesimama mbele ya darasa, akiendelea kujifunza kusoma maneno yaliyoandikwa huko.

Watu wazima mbalimbali, walio valia sare za kupendeza wamekalia viti vya plastiki, kwa makini wanaangalia mbele wanapo fundishwa vitu mbalimbali kwa mwalimu na mwanafunzi wanao tumia ubao mweupe

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kuna wanafunzi watu wazima wakiwa wanaandika kupitia makaratasi meupe, Kwa usimamizi wa mwalimu wao anayewaelimisha ili kukuza uwezo wao.

Wakina mama na mabinti wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu na mpangilio mzuri ndani ya darasa dogo. Kwa makini wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayeonekana yupo mbele yao akiwa anawafundisha.

Katika eneo la wazi iliyoezekwa vizuri kwa paa, wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao wakiwa wanajisomea katika sehemu ya wazi yenye upepo wa kutosha.

Katika sehemu ya chumba kinachotumika kama sehemu ya kujifunzia jinsi ya kutumia kompyuta. Kundi la watu wazima wameketi, wengine wakiwa wamevalia barakoa. Na wawili wamesimama wakiwa wanamuelekeza mmoja jinsi ya kutumia.

Ndani ya ukumbi unao tumika kwajili ya kujifunzia, kuna makundi mawili ya watu wazima na watoto, walioketi kwa utulivu wakielimishana na kujadili mambo mbalimbali ili kuongeza maarifa.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike mtu mzima kidogo, ameketi kwa utulivu akiwa anajifunza kuandika maneno mbalimbali Kwa kutumia penseli na kitabu kilichopo juu ya meza.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu wa jinsia ya kike na kiume wa rika tofauti, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa kubwa sana, kundi kubwa la watu wanafunzi watu wazima, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea na kuandika juu ya makaratasi yaliyopo kwenye meza.

Kundi la watu wazima walioketi ndani ya darasa wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa utulivu wakiwa wanapiga makofi baada ya kupata mafunzo rasmi kwa ajili ya kujiendeleza na kuongeza maarifa.

Katika sehemu ya chumba kinacho tumika kama darasa la kujifunzia, kuna kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wanao endelea kujadili na kujifunza mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa dogo, kundi la vijana wakiwa wanajadiliana kwa tabasamu na kuelimishana na kwa kutumia karatasi nyeupe iliyo bandikwa vizuri kwneye ukuta.

Kundi kubwa sana la vijana na watu wazima wameketi juu ya madawati katika sehemu ya nje, wakiwa wanajisomea kwa utulivu sana, sehemu hii imeezekwa na bati kwa ajili ya kuwapa kivuli.

Ndani ya darasa dogo, kuna wanawake wanne waliovalia mavazi ya kupendeza. Wanawake hawa ni wanafunzi na wamejumuika ili wafundishwe kujua kusoma na kuandika lugha ya kiingereza.

Katika sehemu ya ukumbi unaotumika na wanafunzi watu wazima kujifunza mambo mbalimbali, kundi kubwa la vijana wa rika tofauti wamesimama wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliesimama mbele yao.

Katika sehemu ya darasa yenye mwanga hafifu, kundi dogo la watu wa jinsia ya kike na kiume, wakiwemo watawa, wanasoma kwa makini kwa maelekezo ya mwalimu wa makamo aliyekaa katikati yao.

Ndani ya darasa safi, lililopakwa rangi ya kupendeza, wanafunzi watu wazima wameketi kwa utulivu, wakiwa wanaandika na kusikiliza wanachofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa la kisasa, wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea vitu mbalimbali.

Watu wazima wa rika tofauti wameketi katikati ya majengo mawili juu ya mkeka, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao akiwafundisha kwa kutumia sauti.

Kundi la watu wakubwa kwa wadogo. Wamekaa kwa utulivu katika eneo la nje karibia na makazi ya watu juu ya mkeka, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike, anayetoa elimu siiyo rasmi akiwa amesimama mbele yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha watu watatu wenye umri mkubwa kidogo, wakiwa wanaandaa uwasilishaji wa kazi yao kwenye makaratasi ya rangi nyeupe kwa kutumia kalamu ya rangi ya bluu.

Wanafunzi mbalimbali watu wazima, wakiwa ndani ya darasa lenye taa nyingi zinazotoa mwanga wa kutosha. Kwa makini wamesimama wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyepo mbele yao, akiwapa elimu ya vitu mbalimbali.

Ndani ya darasa kubwa kiasi; wanafunzi watu wazima, vijana wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume; wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, linalotumika na watu wazima kwa ajili ya kuongeza ujuzi wa jinsi ya kutumia kompyuta zilizopo mbele yao. Huku mwalimu kijana akiwa amesimama kwa ajili ya kuelekeza.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike akiwa ametabasamu, amesimama katikati ya darasa, huku mkononi akiwa anajifunza kutumia kompyuta mpakato aliyoishikilia vizuri.

Ndani ya darasa kubwa lililopangwa madawati kwa mpangilio unaopendeza, watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu kila mmoja akiwa anafanya mtihani ili kupima uwezo wake wa kuelewa.

Kundi la watu wazima walio valia barakoa wameketi kwa utulivu pembezoni mwa shamba la mahindi, wanapata elimu juu ya kilimo ili kuwasaidia katika msimu ujao wa kilimo ili kuongeza mazao kwa msaada wa mwalimu aliye simama mbele yao

Ndani ya darasa dogo, watu wazima wa rika tofauti wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao; wakiwa wanapata elimu ya watu wazima kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wengi watu wazima wanaopokea elimu isiyorasmi, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo huku wamekaa vizuri juu ya madawati ya mbao, wakisubiri mwalimu aingie na kuanza kuwapatia elimu ya kwa ajili ya kukuza maarifa.

Watu wazima wa jinsia ya kiume wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa wakiwa wanaandika kazi zao juu ya madaftari yaliyopangwa vizuri kwenye meza za mbao, wanapata elimu hii kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Ndani ya darasa dogo lenye rangi iliyochakaa wanafunzi wa rika tofauti (watu wazima) wakiwa wanapata elimu, huku wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao.

Mwalimu wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya darasa la watu wazima walioketi kwa utulivu juu ya viti vilivyoko mbele ya meza, akiwa anawafundisha huku mkononi ameshika karatasi.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi, wa rika tofauti mmoja wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume, wameketi ndani ya darasa huku wengine wamesimama kwa mbali.

Ndani ya darasa dogo, lililopakwa rangi vizuri sana. Wanafunzi watatu wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wameketi wakijifunza jinsi ya kutumia kompyuta zilizoko mbele yao.

Katika sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa kuna makundi mawili ya wanafunzi watu wazima wa rika tofauti, wanaojadiliana na kupeana elimu mbalimbali ili kuongeza maarifa.

Katika muendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, hasa katika jamii mbalimbali. Kundi kubwa la watu wameketi kwa utulivu katika eneo la nje, wakiwa wanaelimishwa na mwalimu aliyesimama katikati yao.

Ndani ya chumba kikubwa kinachotumika kama darasa kundi la watu wakubwa kwa wadogo, wameketi kwa utulivu huku wakiwa wanamsikiliza mwanaume aliyesimama mbele yao, akitoa maarifa mbalimbali.

Katika darasa dogo kuna kundi la watu wazima (wanawake kwa wanaume) wengi wao wakiwa wamevalia kofia, wakisubiri mwalimu aingie na kuanza kuwapa elimu ya kuwafunza kujua kusoma na kuandika.

Mkufunzi wa jinsia ya kiume aliyesimama ndani ya darasa, lililopangwa madawati na vitabu nyuma ya wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na ya kiume; walioketi kwa utulivu.

Ndani ya darasa dogo lenye madirisha makubwa yapitishayo mwanga wa kutosha. Kuna mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi watu wazima wa rika tofauti walioketi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kundi la wanafunzi watu wazima na vijana wakiwa wameketi kwa utulivu wanamsikiliza mwalimu anaefundisha kutoka kwenye kitabu alichokishikilia mkononi.

Kundi kubwa la wanafunzi vijana na watu wazima, wameketi katika sehemu ya wazi upande wa nje, wakiwa wanajisomea na wengine wanaandika mambo mbalimbali wanayotaka kuyasoma.

Ndani ya darasa dogo kuna mwanafunzi mtu mzima wa jinsia ya kike aliyeketi kwa utulivu na kwa bidii anaandika maneno anayoyasoma kupitia kitabu kilichopo juu ya meza.

Katika sehemu ya darasa kundi la wanaume lipo ndani. Watu hawa ni watu wazima wanaofundishwa mambo mbalimbali, ili yaweze kuwasaidia kutatua shida zao.

Ndani ya ukumbi wakina mama waliobebelea watoto wao (wanafunzi watu wazima) wakiwa wameketi kwenye mabenchi ya mbao, wanamsikiliza kwa makini wanachofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Mtu mzima mmoja ambaye ni mwanafunzi ameketi kwa utulivu juu ya kiti na meza ya mbao, akiendelea kujisomea kitabu kilichopo juu ya meza; na kuandika mambo mbalimbali ambayo angependa kuyakumbuka.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha. Wanafunzi watu wazima kwa wa rika dogo, wakiwa wameketi kwa utulivu, wakimsikiliza kwa makini mkufunzi wa jinsia ya kiume aliyeketi katikati yao, akiwaelekeza mambo mbalimbali.

Vijana wanne wanafunzi, wakiwa wanafundishwa jinsi ya kutumia vifaa mbalimbali na kutengeneza vitu vilivyopo juu ya meza, ikiwemo kompyuta mpakato zilizopangwa vizuri.

Ndani ya darasa safi lenye mwanga wa kutosha na kupakwa rangi inayopendeza. Kundi la wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wameketi wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa dogo kuna watu wazima wenye umri mkubwa wakiwa wanapata elimu kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kuongeza maarifa na uwezo wao.

Katika sehemu ya chumba inayo tumika na watu wazima wa rika tofauti na watoto, kwa ajili ya kupata elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi kwa utuvu juu ya viti vyenye rangi nyeupe vya plastiki.

Kundi la vijana wenye rika sawa, wakiwa wanajadiliana kwa furaha na kushirikishana mambo mbalimbali, wakiwa wanatumia karatasi kubwa nyeupe iliyoandikwa maneno tofauti na kubandikwa juu ya ukuta.

Binti mdogo akiwa ameketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha juu ya kiti Cha plastiki chenye rangi nyeupe akiwa anajisomea baada ya kuelimisha na kupewa elimu ya watu wazima.

Katika sehemu moja yenye uwazi, iliyofunikwa juu na bati kwa ajili ya kivuli. Kundi la wanafunzi watu wazima wameketi kwa umakini, huku wakiwa wanajisomea na wengine wakiandika mambo wa kadha kadha.

Katika sehemu ya ukumbi inayotumika kama darasa la kujifunzia, kuna makundi mawili ya watu wazima na vijana wadogo wakiwa wanaelimishana juu ya mambo mbalimbali ili kuwasaidia kuongeza maarifa.

Mwanamke mmoja kutoka jamii ya kimaasai akiwa ndani ya darasa, akiwaelekeza wenzake jinsi ya kusoma maneno machache yaliyoandikwa juu ya ubao mweusi kwa kutumia chaki nyeupe.

Katika eneo ya darasa linalotumika kwaajili ya kuhifadhi na kujifunza kompyuta, kuna kundi la watu wazima wa jinsia ya kike wengine wakiwa wameketi na mwalimu wao akipita kwaajili ya kukagua na kusimamia kazi zao.

Ndani ya chumba kimoja chenye mwanga wa kutosha kuna kundi la watu walioketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki vya rangi ya bluu wakiwa wanaelimishana juu ya mambo mbalimbali.

Katika sehemu ndogo inayo patikana ndani ya chumba kinacho tumika kama darasa, watu watano wameketi kwa utulivu, wakiwa wanamsubiria mwalimu atakae ingia ili kuwafundisha mambo mbalimbali, ikiwepo kujua kusoma na kuandika.

Mama mmoja wa jamii ya kimasai, akiwa amesimama ndani ya darasa kwa tabasamu kubwa mbele ya ubao mweusi, ulioandikwa maandishi mbalimbali kwa kutumia chaki yenye rangi nyeupe.

Ndani ya sehemu ya darasa wanafunzi vijana watatu wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali ilikukuza uelewa wao na maarifa.

Wanafunzi watu wazima wa jamii ya kimasai, wakiwa wameketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha juu ya viti vya plastiki. Huku wengine wakiwa wameshika ubao unaowafundisha jinsi ya kuandika.

Wanafunnzi akiwemo mtu mzima mmoja mwanamke. Wakiwa wanafundishwa jinsi ya kutumia kompyuta za kisasa. Zilizopo juu ya madawati yao. Kwa ajili ya kukuza na kuboresha maarifa.

Mwanamke mmoja akiwa amebeba mtoto mgongoni kwa kutumia kanga, akiwa anasoma vitu mbalimbali alivyofundishwa kwa kutumia ubao uliobadikwa makaratasi meupe na wino wa rangi ya bluu.

Katika sehemu ya chumba kidogo, wadada wanne wamechuchumaa na mwingine kainama, wakiwa wanaelekezwa jinsi ya kukata vitambaa kabla ya kutumia cherehani ya kisasa iliyopo pembeni yao.

Katika sehemu ya shamba yenye mboga za majani za rangi ya kijani kibichi, kuna wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume na wenye rika tofauti wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa kike jinsi ya kulima.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga, wanafunzi wawili wa jinsia ya kike kwa furaha wameketi chini na kuangalia kitu mbele ya komputa mpakato huku mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa anawaelekeza.

Katika ukumbi mkubwa wenye mwanga wa kutosha, wanafunzi watu wazima wameketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki vya rangi ya bluu, wakiwa wanaelimishwa kuhusiana na mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi watu wazima wamesimama mbele ya darasa wakiwa wanaandika vitu mbalimbali kwenye karatasi jeupe iliyotandikwa vizuri juu ya meza iliyopo mbele.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha linalotumika kufundishia wanafunzi watu wazima jinsi ya kutumia kompyuta, watu mbalimbali wameketi huku mwalimu akiwa anapita kuwaelekeza.

Katika sehemu yenye uwazi na nyasi fupi za rangi ya kijani, kuna wanafunzi watu wazima watatu walioketi kwa utulivu, huku juu ya meza pako na madaftari mbalimbali na vitabu wanavyo tumia katika kujifunzia.

Katika sehemu ya darasa watu wazima watatu, wameketi kwa utulivu. Huku mmoja wao akiwa anawaelekeza wenzake jinsi gani ya kutumia kompyuta iliyopo juu ya meza.

Ndani ya sehemu ya mkutano, wanafunzi wa jinsia ya kike walio valia barakoa wakiwa wameketi kwa utulivu wakisikiliza maelekezo kutoka kwa mtu ambae anawafundisha

Ndani ya darasa lenye madirisha makubwa mwalimu aliyevalia kitambaa, akiwa anatoa elimu ya watu wazima kwa kundi hili la watu walioketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao.

Mwanamke mmoja mtu mzima; kwa furaha, ameshikilia karatasi ya cheti cha kuhitimu baada ya kupata mafunzo ya watu wazima, yatakayomsaidia kutatua shida mbalimbali.

Katika sehemu ya maktaba wanamama wawili wameketi kwa utulivu, huku mmoja akiwa anajisomea na mwingine akimwelekeza mambo mbalimbali au maneno magumu yaonekayo kwenye kitabu hicho.

Katika sehemu ya shamba yenye mboga za majani za rangi ya kijani kibichi, mwalimu mmoja amesimama mbele ya wanafunzi watu wazima, akiwa anawaelekeza jinsi mboga za majani zinavyozalishwa.

Ndani ya darasa iliyojengwa vizuri kwa kutumia tofali za kuchoma, kuna kundi la watu wazima wanafunzi wakiwa wanapokea mafunzo yasiyo rasmi, na walimu waliosimama mbele yao.

Vijana watatu wameketi kwa utulivu katika sehemu ya chumba, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali waliyofundishwa na waalimu wao na kuelimishana ili kuongeza maarifa.

Katika sehemu ya shamba yenye mimea ya rangi ya kijani kibichi, mkulima mmoja mwalimu akiwa anawafundisha wakulima wengine watu wazima jinsi ya kuongeza mazao yao.

Ndani ya darasa ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kuime, wameketi kwa ustarabu mkubwa mno, wakiwa wanasikiliza wanacho fundishwa kwa umakini.

Katika muendelezo wa kuelimisha watu wazima kwenye jamii, kundi la vijana wa rika sawa wameketi kwa utulivu; wakiwa wanajadiliana jambo walilofundishwa ndani ya darasa.

Katika mazingira safi ya nje na ya kuvutia sana, wanafunzi wenye rika sawa watu wazima watatu, wameketi kwa utulivu juu ya viti mbele ya meza ya mzunguko.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga unaopita madirishani, kundi la watu wazima wanaopata elimu kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao akifundisha kutumia ubao mweupe.

Mtu mzima mmoja aliyeketi juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao ndani ya darasa akiwa anajifunza kuandika kwa kutumia penseli aliyoishikilia mkononi.

Ndani ya sehemu ya chumba chenye mwanga wa kutosha kinachotumika kama darasa, kundi la vijana la jinsia ya kiume wakiwa wamesimama wakijadiliana mambo mbalimbali wanayoyaona kwenye picha iliyosimama mbele yao.

Katika darasa dogo lililochakaa, lililopakwa rangi ya kijani kibichi. Kundi kubwa la wanafunzi watu wazima, wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsi ya kiume aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu na kuta kilizo chakaa, wanafunzi wa rika tofauti na jinsi ya kike wakiwemo wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao wakiwa wanasoma.

Mwanamama mmoja wa makamu, akiwa ameketi kwa furaha, huku mkononi ameshikilia cheti cha kuhitimu, baada ya kuwekeza bidii za kusoma na kuelewa na kufanikiwa kuongeza maarifa.

Vijana watatu wa jinsia ya kiume wakiwa wameketi ndani ya darasa dogo, wakijadiliana na kuelimishana mambo mbalimbali ili kuweza kuongezeana maarifa na kutatua suluhisho.

Ndani ya darasa linalotumika kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi, jinsi gani ya kutumia kompyuta zilizopo mbele yao mwalimu, akiwa anapita na kukagua kazi za wanafunzi wao, ambao ni watu wazima wanaopenda kuongeza maarifa.

Katika eneo kubwa la shamba mkulima mmoja wa jinsia ya kike anawapa maelekezo na kuwaelimisha watu wazima walitofauti waliosimama mbele yake jinsi ya kulima na kuongeza mazao.

Ndani ya sehemu ya chumba, watu wazima na watoto wa rika tofauti, wamekalia viti vya plastiki, wakiwa wanafundishwa mambo mbalimbali na mwalimu aliye kaa katikati yao.

Mwanafunzi mmoja mwanamke mtu mzima akiwa ameshikilia cheti cha kuhitimu mkononi mwake, baada ya kupata mafunzo ya kumfundisha kujua kusoma na kuandika.

Katika darasa dogo wanafunzi wa rika tofauti wameketi kwa utulivu mbele ya ubao wenye rangi nyeupe wakiwa wanafundishwa na mwalimu wa jinsi ya kiume.

Katika sehemu ndogo ya darasa, vijana watatu wa jinsia ya kiume, wameketi kwa utulivu huku wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali kwa ajili ya kuongezeana maarifa ili kukuza ujuzi.

Ndani ya darasa dogo lenye kuta zilizochakaa inayoendelea na juhudi ya kutoa elimu kwa watu wazima, kundi la watu wameketi kwa utulivu ndani ya darasa hili wakiwa wanasikiliza maelekezo.

Watu wazima wa jinsia ya kiume vijana wakiwa wanapata elimu isio rasmi, wameketi kwa utulivu wakiwa wanatumia kalamu kuandika yale wanayofundishwa na mwalimu aliyeko mbele.

Mabinti wa jinsia ya kike, wameketi kwa utulivu ndani ya ukumbi mkubwa. Wakiwa wanafundishwa kwa vitendo jinsi ya kufanya ujuzi mbalimbali wa mikono.

Katika sehemu ya wazi ambapo watu wachache wameketi wengine wamesimama mbele wa rika tofauti akiwa mmoja anamkabidhi mwenzake cheti cha kuhitimu, huku wamevalia majoho, hawa ni watu wazima waliopata mafunzo mbalimbali.

Hakika mwendelezo wa utoaji elimu isiyo rasmi kwa watu wazima. Wanawake wameketi kwa utulivu wakiwa na umri mkubwa, wakiwa wanasikiliza kwa makini wanachofundishwa na mtu aliyepo mbele yao.

Watu wazima wawili wa jinsia ya kiume wamesimama katikati ya eneo kubwa sana lenye miti mirefu, wakiwa wanajadiliana jambo iliyoandikwa kwenye kitabu walicho kishikilia mkononi.

Ndani ya darasa kubwa kiasi kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu, darasa hili linatumika kama maabara na wanafunzi hawa ni watu wazima wakiwa wanaelimishwa jinsi ya kutumia vifaa vilivyoko mbele yao.

Kundi la wakina mama, wengine wakiwa wamebebelea watoto wao, ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanapokea elimu ya jinsi ya kulea watoto wao kutoka kwa mtaalamu aliyesimama mbele.

Vijana wawili wanafunzi watu wazima wakiwa wamesimama mbele ya ubao mweupe, wakiandika maandishi mbalimbali kwa kutumia kalamu nyekundu na ya bluu kwa ajili ya kujisomea.

Ndani ya darasa kubwa kiasi, wanafunzi, watu wazima wa rika tofauti wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza yale wanayofundishwa na mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi watatu. Wakiwepo wanawake wawili na mmoja wa jinsia ya ke. Watu wazima wa rika la kati. Wakiwa wanajifundisha jinsi ya kusoma vitu mbalimabli ili kukuza maarifa yao.

Kundi la watu wenye umri mkubwa, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Kwa tabasamu wakiwa wanasikiliza kwa makini anachofundisha mwalimu aliyesimama mbele yao.

Katika muendelezo la utoaji elimu kwa watu wazima, kundi la wanawake limekaa kwa utulivu ndani ya darasa, likiwa linasikiliza kwa makini, wanachofundishwa na Mwalimu aliyopo mbele yao.

Katika ukumbi mdogo uliopambwa vizuri na rangi za kupendeza za bluu na kijani. Kundi la watu wazima wamesimama mbele huku wameshikilia vyeti vya makaratasi mkononi. Wakionyesha juhudi walizozifanya mpaka kuhitimisha masomo yao.

Katika sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa kundi la watu wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama wakijadiliana jambo wanaloliona kwenye kompyuta mpakato.

Katika sehemu ya darasa, watu watatu wameketi kwa utulivu, wakiwa wanaendelea kusoma mambo mbalimbali, na kujifunza kutoka kwenye kompyuta mpakato iliyopo mbele yao.

Ndani ya chumba kidogo kinachotumika kuelimisha watu, kuna kundi la watu walioketi na wengine wamesimama wakielimishana juu ya mambo mbalimbali ili kuongeza maarifa yao.

Ndani ya darasa kubwa sana kuna Kundi kubwa la watu wazima, walioketi kwa ustaarabu na utulivu juu ya madawati yao; wakiwa wanajisomea vitu mbalimbali kutoka kwenye vitabu vyenye makaratasi meupe.

Kundi la vijana wa jinsia ya kiume wakiwa wamekaa upande wa mwisho kabisa wa darasa lenye mwanga wa kutosha, wnajadiliana na kumsikiliza mmoja wao aliyepo katikati; anawaelekeza kwa kutumia kifaa kimoja cha kisasa alichokishika.

Ndani ya darasa ambalo lina kompyuta nyuma, wanafunzi wameketi kwa utulivua wakiwa wanafanya mitihani yao juu ya meza yenye karatasi nyeupe kwa kutumia kalamu za wino.

Katika darasa lenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha makubwa, vijana wawili wameketi kwa utulivu wakiwa wanaelekezana jambo linalosomeka kwenye kitabu kikubwa kilichopo juu ya dawati lao.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kina dada watatu waliovua barakoa zao, wamekaa Kwa utulivu wakisilikiliza vile wanavyofundishwa na mtu aliyepo mbele yao.

Katika hema lililofungwa vizuri la kisasa, wanamama waliobeba watoto wao, wakiwa wameketi kwa utulivu na wakisikiliza kwa bidii, maelekezo wanayoyapata kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyesimama mbele yao.

Mwalimu mmoja mtu mzima wa jinsia ya kiume ameinama anawafundisha wanafunzi wake walioketi juu ya maswala mbalimbali yatakayowasaidia kutatua shida zao katika jamii.

Kundi la watu watano wamesimama mbele ya ukumbi uliopakwa rangi za kupendeza, huku mikononi mwao wameshika vyeti vya kuhitimu vinavyowatambulisha kwamba wamepata mafunzo wanayostahili.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu, watu wazima kwa watoto wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Ndani ya ukumbi mdogo wakinamama wengine waliobebelea watoto wameketi kwa utulivu juu ya benchi la mbao, wakiwa wanamsikiliza mtaalamu wa afya anayewafundisha na kuwaelimisha.

Katika chumba kidogo kinachotumika kwa ajili ya kushonea nguo, wanafunzi wa jinsia ya kike wanapokea elimu isiyorasmi ya jinsi ya kushona nguo kwa kutumia vipimo vinavyohitajika.

Kundi la watu wazima ,wakiwemo ndani ya darasa ,wa jinsia ya kike na kiume, kwa tabasamu kubwa wakiketi kwa utulivu wakipata elimu kutoka kwa mwalimu aliesimama mbele yao .

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kundi la watu wazima wanao pokea elimu ya watu wazima wakiwa wamevalia sare za fulana nyeupe, wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao wakiwa wanasikiliza kwa makini wanacho fundishwa

Ndani ya darasa kubwa sana la kisasa lenye mwanga hafifu kundi kubwa la watu wazima wa rika tofauti wameketi kwa utulivu juu ya viti vyenye rangi nyeusi na meza za mbao wakiwa wanajisomea.

Ndani ya darasa kubwa sana lenye sakafu nzuri, kundi la watu wazima wakiwa wanajisomea, wameketi kwa utulivu wanapata elimu hii kwa ajili ya kuwasaidia kutatua matatizo mbalimbali.

Ndani ya darasa kubwa sana, lenye mwanga wa kutosha unaotokana na mataa na madirisha yaliyo wazi, wanafunzi watu wazima wa lika tofauti wamesimama wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Kundi la vijana wa rika sawa wameketi kwa utulivu katika sehemu ya nje, wakiwa wanamsikiliza mwenzao anayewafundisha vitu anavyovisoma kwa kitabu alichokishika mkononi.

Ndani ya jengo linalotumika kama darasa. Kundi kubwa la wanafunzi, watu wa wazima wameketi kwa utulivu. Huku mwalimu akiwa ameandika maneno mbalimbali juu ya karatasi jeupe akiwapitishia ili waweze kusoma.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu katika sehemu ya maktaba wakiwa wanajadiliana kwa sauti ya chini na wanatumia kompyuta mpakato yenye rangi nyeusi.

Kundi dogo la kinamama wameketi ndani ya darasa lililopangwa madawati wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa, ambacho ni kujua kusoma na kuandika kwa ajili ya kuwasaidia katika jamii.

Katika sehemu ya darasa vijana watatu wa jinsia ya kiume watanashati, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana mambo mablimbali na kupewa elimu ili kukuza maarifa yao.

Mwanafunzi kijana yupo mbele kabisa na wenzake wakiwa nyuma anamsikiliza kwa makini na bidii mwalimu aliyesimama mbele yake, anayewafundisha kwa kutumia sauti ndani ya darasa.

Ndani ya chumba kinachotumika kama darasa la kuelimishana, kundi la watu wazima na vijana wameketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama katikati yao.

Ndani ya darasa kubwa kiasi kunakundi la wanafunzi watu wazima walioketi kwa utulivu wakiwa wanafanya mitihani yao ilikupima uelewa katika masomo.

Watu watatu, wawili wa jinsia ya kiume na mmoja wa jinsia ya kike, wameketi katika sehemu ndogo ya chumba wakiwa wanaelekezana mambo mbalimbali kwaajili ya kuongeza maarifa.

Katika sehemu ya wazi, watu watatu wa jinsia ya kike na rika tofauti wameketi kwa utulivu wakiwa wanajifunza jinsi ya kushona kwa kutumia cherehani za kisasa zilizopo mbele yao.

Katika muendelezo wa kuelimisha watu wazima na watoto kwenye jamii, ndani ya darasa kuna kundi la wanafunzi wanao msikiliza kwa makini mwalimu aliye simama mbele yao akifundisha kwa kutumia ubao mweusi.

Watu wazima watatu vijana, wawili wakike na mmoja wakiume wakiwa wameketi katika sehemu ya uwazi mkubwa, wakijadiliana masomo yao ili kusaidiana katika kuongeza maarifa na uwezo.

Katika sehemu ya wazi yenye miti mirefu yenye kivuli Kuna kundi kubwa la watu wazima wa rika tofauti wamekalia viti vya plastiki kwa mpangilio mzuri, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama katikati yao.

Katika darasa dogo lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wanapokea elimu. Wameketi kwa utulivu na tabasamu huku mmoja akiwa amenyoosha mkono kanakwamba kuna kitu anataka kuuliza.

Watu wazima watano wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa ndani ya darasa, huku kukiwa na kundi jingine wanaojadiliana mambo mbalimbali. Wamesimama mbele ya meza, wakiwa wanaandika vitu mbalimbali juu ya karatasi nyeupe.

Wanafunzi wanne wa jinsia ya kike, waliosimama kwa tabasamu huku mkononi wameshika ramani mbalimbali zinazoonesha picha ya dunia. Wanapokea elimu isiyo rasmi kwa ajili ya kuwasaidia katika elimu ya kijiografia.

Katika sehemu ya darasa yenye mwanga hafifu, wanafunzi wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu mbele ya meza za mbao, huku juu yake kukiwa kuna vitabu ambavyo vinasaidia kujua kusoma.

Wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa; kwa makini na bidii wakiwa wanaandika mambo mbalimbali walio fundishwa na mwalimu wao.

Ndani ya darasa dogo lenye kuta zilizochakaa, mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya wanafunzi wake watu wazima wa rika tofauti, walioketi wakiwa wanamsikiliza akiwaelimisha juu ya mambo kadha wa kadha.

Ndani ya darasa dogo wanafunzi watu wazima wanaopata elimu isio rasmi, wameketi kwa utulivu wakiwa umevalia mavazi mbalimbali wanamsikiliza kwa makini mwalimu alisema kike aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa kubwa sana kuna kundi la wanafunzi watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na wakiume, waliokaa kwa mpangilio mzurii wakiwa wanafundishwa mambo mbalimbali.

Watu wawili, mmoja akiwa mwanafunzi mtu mzima wa jinsia ya kike na mwingine mwalimu kijana, aliyevalia nguo nyeusi. Akiwa anamfundisha jinsi ya kuandika vitu mbalimbali juu ya ubao.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga kwa kutosha, wanafunzi watu wazima wameketi kwa utulivu wakiwa wanafanya kazi zao zilizopo juu ya meza, huku wameketi kwa utulivu kwenye viti vya chuma.

Katika sehemu ya darasa watu wazima wawili wa jinsia ya kiume, wakiwa wanamsaidia mtu mmoja ambaye ni mwanafunzi aliyevalia barakoa mtu mzima jinsi ya kutumia kompyuta mpakato iliyopo mbele yake.

Kundi kubwa la watu mbalimbali walio keti kwa utulivu juu ya viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, katika eneo la wazi lenye miti ya rangi ya kijani kibichi wakiwa wanapata elimu isiyo rasmi.

Katika hema lililofungwa vizuri, kuna wana mama waliobeba watoto wao wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza kwa bidii, mtaalamu wa afya aliyesimama mbele yao akiwaelekeza mambo mbalimbali muhimu kwa ajili ya watoto.

Kundi la akina mama wa jamii ya kimaasai, wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Wakina mama hao ni wanafunzi wanao fundishwa kusoma na kuandika kupitia ubao mdogo

Ndani ya chumba kinachotumika kama darasa la kujifunzia, kuna kundi kubwa la wanafunzi watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume walioketi kwa utulivu wakiendelea kujadiliana na kujifunza.

Katika darasa dogo lenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha. Mwalimu wa jinsia ya kike amesimama mbele akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi juu ya madawati hayo.

Ndani ya darasa dogo watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wao aliyesimama mbele.

Ndani ya sehemu ya darasa dogo, kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu na mmoja amesimama. Akiwa anauliza swali walimu waoke walioketi mbele nyuma ya ubao mweupe.

Ndani ya darasa kubwa kiasi mzee mmoja anaandika juu ya karatasi nyeupe kwa kutumia kalamu ya wino wa bluu, huku vijana wawili wakiwa wanatazama kwa umakini kazi ya mikono yake.

Watu watatu wa jinsia ya kiume na umri tofauti, wakiwa wamesimama ndani katika darasa dogo wakiwa wanamwangalia mwenzao anavyowafundisha jinsi ya kuandika maneno mbalimbali kwa kutumia kalamu ya bluu.

Ndani ya chumba kinachotumika kama darasa, watu wazima wa rika tofauti wameketi kwa utulivu mbele ya meza za mbao, wakiwa wanasikiliza kwa makini wanachofundishwa na mwalimu aliyepo mbele yao.

Katika chumba kidogo kinachotumiwa na wanafunzi watu wazima, kujisomea na kujifunza kutumia kompyuta. Kundi la watu wameketi kwa utulivu na kwa furaha wakiwa wanaendelea kujifunza.

Ndani ya darasa dogo, wanafunzi watatu wawili wakiwa wa jinsia ya kike na mmoja jinsia ya kiume, wamekati kwa utulivu wakiwa wanajifunza kutumia kompyuta iliyopo mbele yao

Kundi la watu wazima, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, wakiwa wanaelimishwa na mwalimu aliyeko mbele yao, wamekalia madawati ambayo yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri na unaopendeza.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu kundi la watu wanne ikiwemo wanafunzi watatu watu wazima na mwalimu mmoja aliyevalia mavazi yaliyoshona kwa tanga, akiwa anawafundisha kwa kutumia vitabu na madaftari yaliyopo katikati yao.

Katika ukumbi mkubwa sana, kundi kubwa la watu wazima wa rika tofauti, na jinsia ya kike na kiume; wameketi juu ya viti vya bluu, wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi kwa ajili ya kukuza maarifa yao.

Ndani ya chumba kinachotumika kama darasa watu watatu wameketi kwa utulivu wakiwemo wanawake wawili na mwanaume, akiwa anaelekeza jinsi ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana kwenye kompyuta mpakato.

Katika hema lililofungwa vizuri akina mama wameketi kwa utulivu. Wakiwa wana msikiliza kwa makini mtaalamu wa afya aliyesimama mbele yao, akiwafundisha na kuizinisha. Wakina mama hawa wamebeba watoto wao.

Kundi kubwa la wanafunzi wa rika tofauti wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, wanafunzi hawa watu wazima wanao pata elimu isiyo rasmi; inayowasaidia kwa ajili ya kutatua matatizo mbalimbali.

Katika sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa, kundi la watu watatu vijana wameketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana jambo walilotoka kufundishwa kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao, huku mwalimu akiwa amesimama nyuma yao.

Katika sehemu ya chumba inachotumika kama darasa, kuna kundi la watu wazima, walioketi kwa utulivu, wakiwa wanaelimishana kuhusu mambo mbalimbali yatakayowasaidia na kuongeza maarifa.

Ndani ya darasa wanafunzi wawili vijana wa jinsia ya kiume, mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi na mmoja akiwa anaandika juu ya ubao mweupe, uliopo mbele ya darasa kwa ajili ya kukuza na kuongeza ufanisi.

Ndani ya darasa la kujifunzia jinsi ya kutumia kompyuta, watu wazima wanawake wameketi kwa utulivu huku wakisubiri mwalimu aliyesimama apite na kuwaelekeza namna ya kufanya kazi.

Ndani ya darasa linalotumika kuwafundishia wanafunzi watu wazima jinsi ya kutumia programu mbalimbali za kompyuta, mwalimu amesimama na kupitia kazi zao.

Kijana mmoja wa jinsia ya kiume, akiwa anapokea cheti kutoka kwa walimu wake waliovalia suti, baada ya kumaliza masomo yasiyo rasmi yaliyomsaidia kuongeza maarifa mbalimbali.

Katika sehemu ya wazi inayo tumika kuwafundisha watu wazima na watoto kwa vitendo, jinsi ya kutengeneza vitu mbalimbali vya mbao vijulikanavyo kama samani, huku mwalimu akiwa anawasomea maelekezo.

Katika sehemu inayotumika kama darasa wanafunzi watu wazima wanao pokea elimu wameketi huku wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali na kuyaorodhesha kwenye karatasi nyeupe zilizopo mbele yao.

Ndani ya darasa lililopangwa vizuri lenye mwanga wa kutosha watu wazima wameketi kwa utulivu wakiwa wanapokea elimu kutoka kutoka kwa mwalimu wa kike aliyesimama mbele yao akitoa elimu isiyo rasmi.

Ndani ya darasa kubwa kiasi wanafunzi watu wazima, wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akifundisha.

Wanafunzi watu wazima wakiwemo watawa wawili wanawake wameketi kwa mduara wakimskiliza mwalimu mtu mzima akiwa aliyketi mbele yao anaewafundisha.

Kundi la vijana wa jinsia ya kiume waliovalia sare za kupendeza, wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakifanya mafunzo ya vitendo ya kutengeneza mashine zilizopo mbele yao, wanapata elimu ya watu wazima.

Katika maktaba safi yenye mwanga wa kutosha, wanafunzi mtu mzima mmoja, ameketi kwa utulivu na ukimya, akiwa anajisomea vitabu mbalimbali na kuandika na kujifunza kwenye karatasi.

Ndani ya darasa lenye madawati ya mbao yaliyo pangwa vizuri. Watu wazima wanaopokea elimu isiyo rasmi na wengine wakiwa wadogo wameketi kwa utulivu, wakiwa wanaandika juu ya madaftari.

Katika maktaba iliyopangwa vizuri vitabu mbalimbali kwenye rafu ya mbao. Mtu mmoja wa jinsia ya kike akiwa amekuja kujisomea anachagua vitabu kwa makini sana.

Ndani ya darasa iliyopakwa rangi nzuri kuna watu wazima wa makamo, wakiwa wanaelimishana juu ya mambo mbalimbali, ili kukuza maarifa yao yanayowasaidia kutatua changamoto kwenye jamii.

Kundi la kina mama waliobeba watoto, wakiwa wameketi ndani ya hema, wakipewa elimu na mtaalamu wa afya wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao.

Katika ukumbi wenye kundi kubwa la wanafunzi, watu wazima wanaojadiliana mambo mbalimbali, kuna kundi moja linalowasilisha vizuri kwa kutumia karatasi nyeupe iliyoandikwa maneno mbalimbali.

Binti wa jinsia ya kike aliyesimama ndani ya darasa, akiwa anapangilia vitabu na kuchagua anachotaka kusoma ili kuongeza elimu yake itakayomsaidia kuongeza maarifa na uwezo binafsi.

Katika juhudu na mwendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima. Wanafunzi wa rika tofauti wameketi kwa utulivu juu ya madawati ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Wakiwa wanapiga makofi baada ya kufundishwa vyema.

Vijana wanne wamesimama katika sehemu ya wazi, wakiwa wanapata mafunzo ya vitendo yasiyo rasmi, kwa ajili ya kutengeneza mashine mbalimbali zilizopo mbele juu ya meza.

Ndani ya darasa dogo safi na lililopakwa rangi ya bluu, kundi la watu wazima wa rika tofauti wameketi na wengine wamesimama wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali kwaajili ya kuelimishana